Mfumo wa hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Juu kuna mimea ya lettuce iliyokomaa na yenye majani mabichi. Chini kuna mabomba yaliyopangwa kwa safu yakionyesha mimea midogo zaidi iliyoanza kukua. Hii ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia maji na virutubisho kukuza.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila udongo, kuna safu kadhaa za mimea hasaa mboga za majani kama saladi, zikikuwa katika mabomba au trei maalum. Kuna taa zilizowekwa juu ya kila safu zikitoa mwanga bandia unaohitajika kwa ukuaji wa mimea.

Shsmba la kisasa ambapo mimea inakuzwa katika mifumo ya mabomba. Majani mabichi yanaonekana kuwa saladi au mboga zingine. Yanakua vizuri, hii ni njia ya kilimo isiyotumia mara nyingi huokoa maji na nafasi.

Mimea ya saladi ikiwa kwenye mfumo wa kisasa wa Hydroponic . Mimea hii midogo ina majani mabichi safi na inastawi vizuri katika mabomba maalumu ikionyesha teknolojia ubunifu ya kilimo cha kisasa. Ni bustani ya kijani inayovutia na inaonyesha uzalishaji wa mazao safi na bora.

Mmea mchanga wenye majani mabichi yaliyochangamka, ikikua ndani ya chombo cheupe. Inaonekana kama sehemu ya mfumo wa kilimo wima, kwani kuna chombo kingine kama hicho chini yake, kikionyesha matumizi bora ya nafasi.

Mwanaume ambaye amevaa shati la kijani na suruali amesimama katikati ya njia iliyo nyooka yenye mimea mirefu na afya pande zote mbili. Anaonekana akifanya kazi ya mimea hiyo kwa umakini mkubwa. Nyuma yake kuna mwanaume mwingine ambaye pia anaonekana akishughulikia mimea.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea inakuzwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Mabomba haya yanawekwa kwenye fremu ya mbao, yakiunda safu kadhaa, za mimea zinazopanda juu. Mpangilio huu unaonyesha njia ubunifu na yenye ufanisi wa kukua mazao.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku wa nyama. Kuku hao wamejaa sakafu yote. Juu kuna feni kubwa za uingizaji hewa na taa zilizopangwa kwa safu, zikionyesha kuwa ni shamba kubwa la kibiashara.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe ambao huenda ni kuku wa nyama. Wamepangwa kwa safu na kuna vyombo vya kulisha vyekundu na vyombo vya maji vikiwa vimetawanyika katikati yao.

Ng'ombe wanne, wawili wakiwa na rangi ya kahawia na nyeupe, mmoja mweusi na mweupe, wanakula malisho kutoka kwenye vyombo maalum vya kulishia vinavyotengenezwa kwa chuma. Inaonekana kama wapo ndani ya banda la kufugia ng'ombe

Wafanyikazi wawili labda wanawake wakiwa wamevaa sare za kijani na kofia nyeupe pamoja na barakoa wanaonekana wakipanga au kupakia matunda ya parachichi kwenye tray karibu na mfumo wa usafirishaji wa matunda. Kuna masanduku ya mbao yaliyo jazwa matunda mengine yanaonekana juu yao.

Banda kubwa la kuku lililojaa kuku wengi weupe. Kuna nguzo za mbao zinazoshikilia paa na paa zinaning'inia pia. Kuna mifumo ya kisasa ya kulisha na kunywesha maji yenye vyombo vidogo vyekundu vilivyotawanyika sakafuni. Hali hii inaashiria ufugaji wa kibiashara wa kuku.

Kuku wengi sana katika banda la kuku. Wengi wao wana rangi ya kahawia , njano, na wengine ni weusi. Baadhi ya kuku wako juu ya kwenye vihimili au sehemu za kulala. Kuku wengine wengi wako chini wakitaga. Kuna vifaa vya kulishia au kunyweshea maji. Kimoja ni cha kijani kibichi na kingine chekundu. Inaonekana kama shamba la kuku lenye shughuli nyingi.

Trekta nyekundu ya zamani imesimama katikati ya shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu wa nadhifu. Muda likiwa shamba la mizabibu au matunda. Magurudumu yake makubwa yanaashiria kuwa imetumika sana shambani. Kwa nyuma, milima mirefu na anga wazi vinatoa mandhari tulivu na ya kuvutia.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chafu au nyumba ya bustani yenye wavu . Mwanaume mmoja amevaa shati la bluu na anaelekeza mkono wake kwenye mimea iliyopandwa. Mwanaume wa pili ambaye amevaa shati lenye michoro ameshikilia kitu kinachofanana na dawa ya kunyunyizia mimea. Imepangwa kwa safu nadhifu ndani ya chafu.

Uwanja mpana wenye mimea mingi ya kabeji iliyopandwa kwa safu nadhifu. Kabeji hizo zinaonekana zimekomaa vizuri. Zina rangi ya kijani kibichi na ziko tayari kuvunwa. Mazingira ni tulivu na kuna dalili ya kuwa na hewa safi. Picha hii inaonyesha uzalishaji mkubwa wa mazao.

Trekta ikilima shamba kubwa lenye udongo mwekundu. Dereva anaonekana ameketi juu ya trekta akifanya kazi ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo. Udongo uliolimwa uliopenduka na kuwa mstari tayari kwa kupanda. Mandhari inaonekana kuwa wazi na anga pana inayoonyesha shughuli muhimu ya kilimo.

Rundo kubwa la matuda ya kahawa yakiwemo mekundu na ya kijani yaliyotandazwa chini. Watu kadhaa wanaonekana nyuma wakishugulikia kahawa. Mazingira yanaashiria mashamba ya kahawa au eneo la usindikaji na inaonyesha mavuno ya kahawa.

Mandhari ya kilimo cha kisasa, inaonekana ni shamba kubwa la matunda au mboga likiwa limefunikwa na paa la plastiki au wavu. Safu nyingi za mimea zinapendeza macho zikifuata mstari iliyonyooka hadi upeo wa macho.

Kundi kubwa la vifaranga weupe wakiwa wamekusanyika kwenye sakafu yenye chakula. Vifaranga hawa wanaonekana wenye afya na wanastawi vizuri, wakila chakula chao. Hii ni taswira ya ufugaji wa kuku ikionyesha wazi mazingira ya kuku wadogo wanapokuzwa kwa ajili ya biashara au matumizi ya nyumbani.

Bustani ndogo au shamba la mimea. Kuna mistari miwili midogo iliyopandwa ardhini na katikati yao kuna bomba jeusi ambalo linaweza kuwa mfumo wa umwangiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na changarawe au majani makavu yaliyonyauka. Hali ya mimea inaashiria inainuka vizuri.

Shamba kubwa la kilimo ambalo wa kwa kupanda. Udongo umelimwa na kuwekwa kwenye matuta marefu yaliyonyooka. Kwa mbali kuna miundo inayofanana na nguzo au waya ambayo inaweza kuwa sehemu ya mfumo.wa umwangiliaji au muundo wa kusaidia mimea.

Shamba la mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Kuna mabomba meupe na meusi iliyopita katikati ya mimea kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi na mimea ni ya kijani kibichi.

Shamba lililolimwa kwa mistari lenye mimea michanga. Mimea hiyo inapata maji kupitia mfumo wa umwangiliaji wa matone. Inaonekana kama miriti myeusi iliyonyooka sambamba na mistari ya mimea. Udongo inaonekana kwa wenye rutuba.

Bustani ndogo iliyopandwa mboga iliyo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo inaonekana ikikua vizuri na udongo umefunikwa kwa sehemu na matandazo meupe, labda kusaidia kuhifadhi unyevu.

Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba mawili marefu yaliyotandazwa ardhini, katikati ya mashamba au bustani. Udongo unaonekana kua umelimwa na kuna mimea au misitu kando kando. Mbali, kuna muundo mweupe unaofanana na chaka.

Shamba ndogo la miche ya mimea labda mboga kama vile nyanya au pilipili iliyopandwa kwa mistari kinachoonekana wazi ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mpira nyeusi imepeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mimea na hivyo kuokoa maji. Udongo unaonekana umetayarishwa vizuri na mfumo huo ni maarufu sana Kenya kwa kilimo bora na kuongeza mavuno.

Shamba lililolimwa ikiwa na mimea michache iliyopandwa wenye mistari. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba. Nyuma ya shamba kuna milima iliyofunikwa na miti mingi pengine minazi ikionyesha mazingira ya kilimo.

Bustani au shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone inayoonekana ikipelekea maji kwenye kila mmea. Nyuma kuna eneo la wazi la nyasi na miti mirefu yenye majani mabichi chini ya anga la blue .

Shamba lililolimwa lenye mistari mingi ya mirija ya umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna miti michache iliyotawanyika nyuma. Pembeni kuna fungu la mirija ya ziada na tanki la maji linaonekana kwa umbali .

Mistari ndogo au shamba la mboga. Kuna mimea ambayo inaonekana kama saladi au mboga nyingine za majani kikikua ardhini. Pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone yanaonekana kama bomba nyeusi lililowekwa karibu na mimea, ikitumika kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba ambalo limepandwa mimea midogo inayokua kwa mstari, kando kuna bomba la plastiki la umwagiliaji ambalo linaonekana kuunganishwa kwenye tanki kubwa la kuhifadhi maji. Udongo unaonekana kuwa mkavu kidogo.

Shamba lililo limwa vizuri linaonekana kua na mimea michanga ikiota kwa safu nadhifu. Njia ya umwagiliaji maji labda mifereji au bomba inaonekana ikipita kando ya mimea, ikionesha mfumo wa kumwagilia maji. Udongo unaonekana ukiwa mnyevu.

Shamba kubwa la mazao yanayokuwa ikiwa imemwagiliwa maji kwa kutumia mifumo ya unyunyuzaji. Chemichemi nyingi za maji zinaonekana zikipanda angani na kuangukia mimea zikiunda safu nyeupe za maji.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu. Iko na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri na kuna mabomba meusi, ya umwagiliaji yaliyolala kando ya kila mstari wa mimea.